Inaonekana ndani ya gari kwa hapa ndani ya gari ni hile mali inonyesha mafuta tunaona imeandikwa diesel hapo zenye ziko hapo inaonyesha z sufuri.

Kwa hili karatasi pia Kuna mtu mwenye ameonyeshana picha yake na baskeli yake mbili naye amainamaanadhikilia mkuu yake ni kama hapo mbele imeandikwa may fire insurance life is a predictable or cover put your sefety doesn't have to be .

Hapa ni kama inaonekana soko ya chakula. Kuna hivi vitu zinavyoonekana. Tunaona popo, avakado, machungwa, nyanya, na tena kuna kitunguu. Na wamama ambao wamekaa na wenye wanatembea kuonekana kuwa wananunua vitu kutoka kwa hawa wamama.

Hiki ni karatasi kwa hiki karatasi imeandikwa Kenya Revenue Authority Excersice License halafu tena kuna tax payer, tax payer information factory details, details na vitu zengine hapo chini.

Soko ya chakula. Kuna ndizi mingi sana, kuna machungwa, nyanya, kitunguu, pineapple . Tena kando kidogo tunaona pia kuna vitu kama malenge. Tunaona watu ambao wanatembea huko mbali. Kuna watu ambao wamekaa wanauza.

Soko, soko ya vitu vingi ya vyakula, viazi, mahindi, karoti, nyanya kuna machungwa, hoho, juu imewekwa ndizi, kando tunaona watu ambao wanatembea ni kama wananunua vitu.

Noti, noti za Kenya, noti za shilingi yenye imefanana yote, noti ya elfu moja, hizi noti ya elfu moja ni noti mpya si ile ya kitambo, tena kwa hizi noti tumeonyeshwa upande mmoja tu, kwa kila noti zilizo hapa, upande ya rais mstaafu Jommo Kenyatta.

Pia inakaa vitu za kuuzwa za kutumia chakula kuna cucumber , machungwa, nyanya, viazi tamu, karoti, kitunguu na pili.

Duka imefunguliwa wazi. Ni duka ya maziwa vile tu imeandikwa tena kuna yoghurt imechorwa hapo, kuna mayai, mkate, cakes , ndani imeandikwa milk ATM , Kuna ng'ombe yenye imechorwa royal sale .

Gari imesimama haijasimama kwa barabara imesimama mahali kuna nyasi kando kando kuna miti refu refu ,ni gari yenye iko na trela tena nyuma kuna mtu mwenye amesimama karibu na hiyo trela.

Mwanamke na mwanaume wote wawili wameshikilia karatasi, wamefungua, wanaonekana wote wakiwa ni kama kuna kitu yenye wanaangalia, wote wanatabasamu. Kando yao kuna gari, gari nyeupe yenye inakaa gari mpya.

Ni mama mwenye wametuonyesha picha yake, mama amevalia nguo nyekundu ameshika tumbo lake , juu imeadikwa jubilee health insurance quality hospital cover meets affordability, budget friendly mernity cover na benefits hapo yenye tumaendikiwa chini.

Nguo zenye zinakaa zikiwa hazijafunguliwa, nguo mingi sana, kuna zenye ziko chini katikati ni nguo zenye zimejaa sana, nguo tofauti. Kuna gunia kubwa, kuna ndogo na kuna kubwa zaidi, kuna mama mwenye ameonekana ama mtu mwenye anaonekana kidogo tu juu ya hizi nguo.

Lango ndogo yenye inajulikana ni kilango lenye limechorwa, kuna kitu imeingizwa ndani inakaa sanduku la dawa vile imechorwa hapo nje tena kuna maandiko imeandikwa, Jeikavz my dawa AAR Insurance brings healthcare to your doorstep .

Hapa ni karatasi imeandikwa juu kopo kopo simple tools for your business user name password , remember me I'm not a robot, long in forget a password resend a log na vitu nambari zilizo chini chini.

Gari ndogo gari nyeupe KCN 709 K ni gari yenye imesimama, Kando kuna vitu kama msitu hii gari imesimama katikati ya barabara.

Hili picha, hili karatasi. Juu tunaona watu ambao wamesalimiana, tena ni wamama wawili ambaye mmoja ni daktari mwingine ni kama anakaa kuongea. Imeandikwa Cover Bora Medical Insurance, Jubilee insurance benefit na maandiko more information na maandiko pia.

Vile tumepewa tunaona kuna nyumba nzuri sana zenye imejengwa juu kwa hizi michoro, na juu ya hii nyumba tunaona mahali imeandikwa Anziano insurance agency tena kuna mahali imeandikwa domestic home insurance .

Tunamwona mtu na simu yake, kwa hii picha tunaona kwamba kuna mtu mwenye anafinya simu yake ni kama amefinya kwa M-PESA kama anataka kulipa kitu kwa M-PESA kwa sababu tunaona hapo kwa simu yake imeandikwa lipa na M-PESA na hapo ndo tunaona kidole yake ilipo.

Kuna hii nyumba kubwa iliyojengwa na glasi kuna magari inayosimama nje, hii inaonekana kuwa ni nyumba kubwa ama ni chumba kubwa za kusafiri kama vile Supermarket vile inavyoonekana ,vile imejengwa na vile kuna magari nje kumaanisha kuna watu walio ndani.

Hapa tumepewa karatasi kwa hiki karatasi, tumeona Kuna mchoro imeandikwa Mayfair Insurance, new block alert . Tena Kuna maandiko kidogo kuliki hiyo imeandikwa comprehensive guide to choosing the right insurance policy in kenya .

Tunaona mama, tunaona kuna mtu mwenye amekaa hapo, hapo tunaona hapo anauza kuna vitu anayeuza, amekaa karibu na mtungi ya maji, kando yake kuna mama anayetembea, na kando yake kidogo kuna nyumba ama kuna maduka zimefunguliwa imeandikwa mpesa.

Hapa tunaona mkono Mmoja ikiwa imewekelea juu ya meza Tena tunaona pesa za noti tunaona Tena pesa zenye si za noti zikiwa zimepangwa, zinaonekana kwamba zilikuwa zinafanywa hesabu

Hapa tunaona vitu tofauti tofauti, kuna nyanya, tunaona vitunguu, tunaona watermelon , tunaona ndizi zilizooiva, zingine zikiwa hazijaiva. Tunaona mananasi. Tunaona tena machungwa kwa hili picha. Hili picha ziko na vitu mingi tofauti tofauti.

Hapa inaonekana mahali pa kuweka viatu, hapa inawezakuwa ni nyumba ya mtu, viatu imepangwa vizuri inaonekana ni viatu za watoto yenye iko na rangi tofauti ,lakini yote inakuwa kuwa ni viatu ya staili moja vile tunaiona hapa.

Hapa tunaona wamama wawili ambao wanaonekana kwa hili picha, wanaonekana kuwa kuna vitu wanaiangalia . Hapa tunaona kuwa kuna yoghurt tofauti tofauti, chini yake tunaona maziwa mama mmoja akiwa ameshikilia hapo kwa mahali kuna hizi vitu zinazouzwa.

Watu wawili wamesimama. Mwingine akiwa ameangalia mwingine. Tunaona anaeka mafuta kwa gari mwingine ameshikilia hii gari. Upande mwengine kidogo tunaona kuna gari imesimama pia. Hapa inaonekana ni nyumba vile imejengwa.

Zilizo onekana hapa kuna mkono imeshika noti mkono ingine umeshika noti ya shillingi hamsini mkono ingine ukiwa umeshika noti tatu moja ikiwa ya shillingi hamsini katikati ikiwa mia moja na ya mwisho ikiwa ya shillingi mia mbili.

Kuna ndizi ya aina nyingi, kuna ndizi tofauti tunaiona kuna ndizi kwa meza ilowekwa iliyoiva sana, kuna ndizi yenye bado iko haijaiva vizuri, kuna ndizi ambayo imeiva sana kuliko zingine na hapa tunaziona hizi ndizi ni ya aina tofauti.

Tunayoona hapa tumeonyeshwa picha, tumeonyeshwa picha imeandikwa pesapal lipa na mpesa, tena kando yake kuna simu, hapa tena kuna maandiko imeandikwa pesapal start accepting Mpesa and card payments tena kuna maandiko ndogo ndogo.

Hapa tunaiona viza, kadi, tunaiona tena mashini ya kuingiza ndani, tunaiona imeandikwa hapo juu pesapal. hapa kwa hii pesapal hii mashini, unaingiza viza yako, ama unaiweka alafu unaifinya pesa ama pesa enye unaziitaji kuilipia ama kulipa.

Tumeonyesha duka ikiwa umefunguliwa wasi. Kwa mlango ya hilo duka tunaona kuna mlango umeandikwa M-PESA. Tena kuna kuna bao lenye limeandikwa hapo karibu na mlango imeandikwa passport auto spares . Tena tunaona kuna mtu ambaye ana ni kama anataka kuingia kwa hilo duka. Kando kidogo kuna mwenye ameka.

Tumepewa gari yenye inajaribu kutembelea, imefurika sana maji ni mingi tunaona hata gari imeshindwa kutembea tunaona pia kuna gari ndogo ndogo na kuna gari kubwa kubwa zilizo mbali kando kando ni manyumba.

Hapa tunaona kuna viazi yenye imewekwa kwenye saduku tena kando yake kuna mahali imeendikwa mpesa, tena tunaona friji, hapo kwa hilo tunaona vinywaji tofauti tofauti tena tunaona imeandikwa mpesa kwa lango lake.

Hapa kwa hii tunaiona kuna gari zimepangwa vizuri, gari hizi zinakaa kutofanana, tunaona ziko na rangi tofauti tofauti, tena kwa hizi magari tunaona ni za kampuni tofauti vile tunaiona, vile zimekaa na vile zimetengenezwa na vichoro zao.

Kuna lori kubwa sana nyekundu , hapa Kwa hii lori, ni lori ya kubeba magari, kitu naona hii ni lori ya kubeba magari kutoka nchi nyingine ama kutoka mahali ingine hadi ingine. Hili imebeba magari mingi sana. Kuna magari iliyo juu ya hili lori, na Kuna magari iliyo wekwa katikati ya hili lori.

Hapa tunaona tumepewa picha. Kwa hili picha tunaona kuna baba mmoja ameeka mkono yake. Tena kwa hili mkono yake tunaona hili ni mkono imefungwa. Tena kwa hili mkono tunaona kua kuna mkono mwingine mdogo inaonekana ni ya mtoto. Anaonekana kuwa anashikilia. Tena kuna maandiko zimeandikwa Personal Accident Cover .

Kuna mkono kuna watu ambao wamekaa kusalamiana ,kwa mkono tena kuna mwingine ameshikilia, kuna mkono kwa upande mwingine ameshikilia kifungu ni kama ya gari . Kando yake kuna gari nyeupe.

hapa kwa hili duka tunaona ni duka lenye imefunguliwa mlango waZi vile inavyoonekana. Kwa hili lango tunaona kuna maandiko ya Mpesa kuna nambari ya agent number . Tena kuna mama ambaye amesimama nje anaonekana kuwa kuna vitu ambayo ameshikilia kando yake.

Kwa hapa tunaona nguo, tunaona hapa ni ndonyo ama ni tunaona hapa ni mahali pa kuuza nguo, tunaona nguo mingi sana, tunaona kuna wenye wananunua nguo, Kuna wenye wanauza nguo ya aina . Kuna zilizo anikwa, kuna zilizowekwa hapo tu chini Kwa troll Kwa treli, na naiona hapa kuna nguo mingi za aina aina.

Mkono mbili kutoka kwa watu wawili mmoja kuna kwa meza tunaona karatasi na kalamu .Kuna tena gari ya kuchezea ya watoto gari ndogo sana .Tena tunaona kwa hao watu wawili mmoja wao anajaribu kumpea mwingine kifungu yenye inaonekana ni ya gari.

Tunaona ndizi iliyowekelewa kwa ndoo. Ndizi hizi mbichi ni ndizi ya kuchemsha. Kando yake kidogo kuna gunia inaonekana kua na vitu ndani. Kuna tena vitunguu. Kuna viazi tamu. Tena tunaona huku chini, tunaona kuna tray . Tena hapo juu ya meza tunaona kuna vitu kama hoho

Ninaiona kwa picha hili tunaiona vitunguu, tunaiona hoho, tunaiona dania, tunaiona nyanya, tunaiona minji, tunaiona machungwa, tunaiona tena, cucumber ,tunaiona hizo vitu zote tunayo tumia tunatengeneza chakula na aina aina ya vitu hizi.

Kuna mama anayesimama kwenye milk ATM , vile imeendikwa kwa ukuta huyu mama tunaona anaeza kuwa ni mama anayeuza maziwa, kwa sababu tunaona imeandikwa milk ATM ,ni mahali pakutoa ama ni mahali ya kuhifadhi maziwa, na kuwauzia watu naona vile anafinya anayezakuwa anatoa maziwa kwa hii mashini.

Nguo yenye imeanikwa chini. Tunaona nguo mingi zilizokuwa chini, zilizowekelewa chini. Tena kando kidogo tunaona kuna nguo zilizokuwa anikwa vizuri, zilizowekwa laini, iko na hangers . Tena tunaona ni kama kuna mtu amesimama katikati ya hii nguo na ni kuna mtu mwenye ni kama ameinama.

Gari zinazoonekana hapa Kuna gari mingi. Kuna zilizo karibu, kuna zilizo mbali kidogo. Kuna watu ambao wamesimama mbali kidogo. Tena tunaona kuna miti. Kuna tent ambazo zimewekelewa tena mbali kidogo na hizi magari.

Ndizi zinazoonekana kwa hapa, tunaona ndizi mbichi, kuna ndizi zenye zimeiva na kuna ndizi enye karibu inaiva. Juu ya hili ndizi moja tunaona kisu, chini yake tunaona nyanya, kando yake tunaona hoho, tunaona garlic , tunaona pia machungwa.

Gari iliyo hapa inaonekana kuwa Iko kwa nyumba vile tunavyo ona juu tena kando yake kidogo tunaona vitu kama madirisha safi hiyo. Nje ya hii nyumba tunaona Kuna magari zilizopakiwa nje ya hii nyumba pia .

Hapa pia tumepewa mwanaume mmoja ambaye amefunga kofia akiwa amejishika, amecheka ametabasamu, tena kuna maandishi iliyoandikwa kando yake Mayfair insurance contractors, all risks. from Blueprint to reality .

Tunaona viatu zilizopangwa. Viatu zimepangwa chini kuna zenye ziko juu ya ingine. Tena mbali kidogo tunaona kuna bagi, kuna nguo zilizo anikwa kuna mama ambaye anatembelea katikati upande mwingine pia kuna mama ambaye anatembea

Tumeonyeshwa pesa. Tumeonyeshwa pesa ya mia tano pesa mbili, upande mwingine na upande mwingine. Kwa upande moja wa pesa tunaona rais wetu mustaafu, Jomo Kenyatta, kwa upande mwingine tena kwa hili pesa tunaona mchoro wa KICC ikiwa imechorwa kwa upande mwingine wa hili pesa ya mia tano.

Gari inaonekana magari mingi ambayo imesimama hapa, kwa upande mmoja naona zimepangika vizuri, kwa upande mwingine tunaona tena kuna miti refu refu kando yake. Kwa upande mwingine kuna mtu ameonekana kidogo tu.

Tumepewa kitu kama mchoro chini yake kidogo tunaona kama kuna picha mdogo kuna picha ya familia tunavyoona baba mama na mtoto kando yao ni daktari anawaongelesha juu yake kidogo kuna picha haijaonekana vizuri ya daktari pia tunavyoona kuna kitu ameweka shingo juu kuna maandishi yameandikwa affordable medical insuarance

Kunaonekana kama sokoni tunaona mboga zilizowekwa chini tunaona cabbage tena tunaona ambazo ziko kwa gunia hazijafunguliwa tunaona watu ambao wamesimama na wengine wakiwa ni kama wananunua vitu hizi tena kando kidogo tunaona pia kuna vitu yenye zimeanikwa juu zinaonekana kama nguo.

Kwa hili duka linaloonekana hapa, tunaona imeandikwa milk imeandikwa maziwa inayo uzwa. tunaoana ndio nje, tunaona watu wanao kaa ndani, kuna friji ya maziwa, tunaona hapa ni mahali pa kuuza maziwa vile imeandikwa, vile imekaa, na vile ndani imekaa kuna watu wanao kaa ndani, wanaonekana kuwa kuuza maziwa ama kuitarisha maziwa.

kwa hili tunaona picha, tunaona duka moja ambayo juu ya hili nyumba imeandikwa Kieni Dairy Products Ltd,kuna ng'ombe pia imechorwa, chini yake tunaona kuna mtu amesimama kwa dirisha, kuna mtu aliye ndani anaonekana kuwa anapewa maziwa.

Picha ya nguo kuna nguo iko kwa meza zimeanikwa. Tena kuna nguo ambazo zimehangiwa. Kando ya katikati ya hizo nguo tunaona pia kuna kuna makaratasi. Tunaona ni mahali pa chafu. Kando kidogo mwisho ya hizi nguo tunaona ni kama kuna mama ambaye amesimama akiangalia nje.

Kuna pikipiki mbili, kuna pikipiki inayoenda, na Kuna pikipiki inayokuja, Kuna pikipiki imebeba mtu kwa hii picha, pia tunaona kuna mahali imeandikwa safe guard pikipiki with the dark cover for six months . Ni kama hapa inasema kuwa, unaweza chukua pikipiki yako Kwa loan ili ulipwe kidogo kidogo baadae.

Tumepewa picha ya karoti, kuna hoho, kuna cucumber ,kuna viazi, kando kidogo tunaona tena kuna gunia zilizo kando kidogo baada ya viazi zenye hazijafunguliwa.

Tunapewa tunaona lori iliyo na trela refu sana kwa hii trela yake refu sana. Tunaona kuna magari imewekelewa juu. Tunaona tunaona kuna kuna upande wa juu na upande wa chini. Tunaona kuna kuna kuna gari mingi iliyo upande ya chini kuliko upande ya juu. Tena juu yake kidogo kuna maandishi imeandika car hauler Trailer.

Kana kama soko ni ya vyakula vile tunavyoona. Tunaona nyanya, kuna kitunguu, hoho, viazi. Tena tunaona minji, tunaona mahindi. Mbali hapa mbele kidogo tunaona kuna tena vitu kama hizi. Kuna watu ambao wanaonekana ni kama kuna vitu wananunua kwa hizi vitu. Tena karibu na hoho tunaona kuna mama ameketi chini anakaa kudondoa minji.

Hapa tunaona simu yenye imefunguliwa mahali pa mpesa vile tunaona mkono ya huyu imeenda my account kando yake kidogo tunaona lipa na mpesa na wamechora simu.

Tunaiona magari iliyo wekelewa juu kwa hii mashine, inaonekana kuwa ni lori ya kubeba magari, tunaona sana iko miguu zake ama iko na gurudumu zake. Tunaona kuna magari zimepandishwa tayari juu, kuna mahali ya katikati ya magari zingine, tunaona watu waliosimama hapo kando kando.

Mkono iliyo hapa tunaonyesha mkono yenye imeshika pesa ya noti, pesa hii ya noti inaonekana nikama shilingi elfu moja, kwa hii shilingi elfu moja tumenyesha upande wa KICC.

Tumeonyeshwa gari, gari yenye imesimama, imesimama mahali kunakaa kuna nyasi si kwa barabara. Tena hii gari iko na trela. Nyuma ya hii trela kuna mtu mwenye amesimama, tena tunaoana kando kuna miti refu refu.